Wamama, vijana na wazee wamejumuika kwa pamoja na kuangizwa kupiga foleni ili kupewa vyakula vya msaada kutoka shirika moja ambalo limeegeza gari lao pembeni na kuwapea chakula wakaaji wa eneo moja.

Mhudumu wa afya yupo hospitalini, amevalia sare zake za kazi, anamsaidia mtoto mchanga ambaye amezaliwa na kuwekwa kwenye kifaa maalum cha kumsaidia ili aweze kufika kiwango fulani cha kuwezakujisimamia.

Maafisa wa afya ambao wamevalia sare zao za kazi wako chumbani kwa mama mmoja wanapeana chanjo kwa watoto. Mama huyo ameshika mtoto mwingine mikononi. Kwa meza kuna dawa za kuosha mikono.

Wahudumu wa afya wamevalia sare zao za kazi. Wako hospitalini katika chumba maalum cha upasuaji. Kushoto kuna kabati la kuegeza vifaa vya kutumika katika upasuaji ama oparesheni.